Chumba cha darasa ya elimu ya watu wazima kilicho na kuta za rangi ya maziwa kukiwa na meza za mbao zilizoshikiliwa na miguu ya chuma yenye rangi ya kijivu, na huku kukiwa na wanafunzi wamekaa katika meza hizo na madaftari na mbele akiwapo mwalimu aliyevaa barakoa akitoa maelekezo.

Sehemu ya chumba cha darasa cha elimu ya watu wazima kilicho na kuta ya rangi ya maziwa na madirisha makubwa ya vioo na huku kukiwa na meza kubwa ya kahawia, wakionekana wanafunzi waliyoizunguka meza hiyo wakiwa wamekaa kwenye viti na makaratasi juu ya meza wakiendelea kupata mafunzo.

Chumba cha darasa la watu wa elimu ya watu wazima kilicho na kuta cha rangi ya kijivu, huku kukiwa na meza za mbao na viti, wakionekana watu waliokaa katika meza na viti wakijifunza na kando kukiwa na waalimu wanaowafundisha na meza zikiwa na makaratasi na madaftari juu.

Jengo la shule ya elimu ya awali iliyo na kuta zenye rangi nyeupe sehemu ya nje na huku zikiwa zimechorwa picha mbalimbali za watoto, zenye rangi mbalimbali na sehemu ya chini kukiwa na ufuto wenye rangi nyekundu. Huko ukionekana mlango uliofungwa na mmoja ukiwa wazi na huku katikati ya mlango kukiwa na mtu anayechungulia ndani.

Baadhi ya vitabu vya mafunzo ya elimu ya shule ya msingi vilivyo na rangi ya dhambarau na vingine vikiwa na rangi nyekundu na baadhi ya vitabu vyenye rangi nyekundu vikiwa na picha katika sehemu ya mbele na huku vikiwa na maandishi yenye rangi ya bluu na nyeupe.

Chumba cha darasa la elimu ya shule ya msingi kilicho na shelfu za mbao zenye rangi nyeupe, huku ndani ya shelfu hizo kukiwa na vitabu na mafaili yenye rangi ya bluu na vitabu vya njano na makaratasi yakiwa yamepangwa katika moja ya shelfu hizo.

Sehemu ya jengo ya shule ya elimu ya msingi lililojengwa kwa ghorofa na sehemu ya nje kukiwa na viunga vya maua, na sehemu ya uwanja yenye nyasi fupi za kijani na huku pembeni zikioekana ngazi za kupanda katika jengo hilo la ghorofa.

Sehemu ya majengo ya elimu ya shule ya sekondari yaliyojengwa chini ya miti ya kijani, yaliyo na kuta za rangi nyeupe sehemu ya nje huku kukiwa na veranda lililoshikiliwa na nguzo nyeupe, na sehemu ya nje kukiwa na viti vya kukalia vilivyotengenezwa kwa mbao.

Chumba cha darasa katika shule ya sekondari kilichopangwa viti vya mbao vilivyo na miguu ya chuma, na huku kukiwa na meza za mbao zenye miguu ya chuma, na ndani kukionekana wanafunzi waliovaa sare zenye ma sweta mekundu na mashati meupe huku wakiwa kila mmoja amekaa kwenye meza akiandika.

Chumba cha darasa katika jengo la elimu ya chuo cha elimu ya juu kilicho nakuta za rangi nyeupe na meza kubwa ya rangi ya kahawia na viti vilivyo na meza na katika meza hiyo kubwa wakionekana wanafunzi wawili wanaojifunza kupitia kompyuta za mezani.

Sehemu ya chumba cha darasa ya elimu ya vyuo vya elimu ya juu, kukiwa na kuta zenye rangi nyeupe na madirisha makubwa ya kioo, na huku kukiwa na meza na wanafunzi waliokaa katika meza hizo, wakiwa na madaftari na kompyuta mpakato wakiendelea kujifunza.

Sehemu ya chumba cha darasa cha mafunzo ya ufundi stadi, kilicho nakuta zenye rangi nyeupe na meza kubwa zenye rangi nyeupe na huku wakionekana wanafunzi waliokaa kwenye meza, kila mmoja akiwa na mashine mbele yake, akiangalia mashine hiyo huku akiwa amekaa.

Chumba cha darasa la ufundi stadi, huku akionekana mwanafunzi wa mafunzo ya ufundi stadi, akiwa ameshika moja ya mashine akiwasha katika chumba hicho kilicho na kuta za rangi ya kijivu. Na mwanafunzi huyo akiwa amevaa koti la rangi ya bluu.

Chumba cha darasa cha mafunzo ya ufundi stadi kilicho na kuta zenye rangi nyeupe na madirisha makubwa ya vioo yaliyo na fito nyeusi, na ndani kukiwa na meza kubwa zilizo na vifaa mbalimbali za kujifunzia huku wakionekana wanafunzi waliovaa makoti ya bluu, wakiwa wamekaa kwenye viti wakiendelea kujifunza na baadhi ya mashine zikiwa karibu.

Sehemu ya wazi iliyo na daraja kubwa na jengo linalojengwa na wanafunzi walio katika mafunzo ya vitendo vya elimu stadi, huku ikionekana sehemu hiyo kuezekwa kwa vyuma na huku baadhi ya wanafunzi wakiwa juu ya paa hilo wakiendelea na ujenzi na mafunzo hayo.

Chumba cha darasa cha ufundi stadi kikiwa na kuta zenye rangi ya maziwa na sehemu ya dirisha kukiwa na rangi ya bluu, huku ndani ya chumba hicho cha mafunzo ya ufundi stadi kukiwa na wanafunzi waliovaa miwani na wengine wakiwa wamevaa barakoa, huku mmojawao akiwa anaangalia kifaa huku akiwa ameshika kifaa kingine mkononi.